Huyu ni mstaafu rais Uhuru Kenyatta na rais huyu amesimama na mwanadada mmoja wakisalimiana wakipiga picha na wanaonekana kuwa na furaha sana wamecheka meno zote ziko nje.

Kuna watu hapa wa lile timu la Gor Mahia na timu hili ni ile timu ya kucheza mchezo wa kandanda na watu hawa wako kwenye barabara, wengine wamebeba shoka, wengine wamebeba nyundo na wengine wamebeba vitambaa vyeupe na watu hao wamewakisha moto katikati ya barabara.

Katika uwanja huu kuna ule mchezo ambao unaendelea na ni ule mchezo wa neti na kuna watu ambao wanacheza hapa na kando hapa kuna wale watu ambao wanatazama mchezo huu. Mchezo huu Unachezwa na timu mbili.

Watu hawa wako kwenye uwanja na wana shabikia ule mchezo unao endelea na watu hao wanasherekea lile timu ambalo lina cheza mchezo wa kadanda uwanjani na watu hao wako na furaha sana.

Hapa ni uwanja na kuna wanadada ambao wanashangilia hapa kando. Na pia kuna watu ambao wamekaa nyuma yao ambao wanatazama ule mchezo ambao unaendelea hapa. Na katika uwanja huu mchezo ambao unaendelea huku ni ule mchezo wa kikapu. Na wanadada hao wanasherehekea wale wanaocheza humo ndani.

Kwenye kampuni hili kubwa sana kuna viti ambavyo vimewekwa ndani na katika mbele ya kampuni hii unapoelekea kwenye mlango kuna wanadada wawili ambao wameketi hapo na unapoingia ndani ya kampuni hii lazima upitie mahali wanadada hao wapo ili wakupatie mwelekeo.

Huyu ni yule jaji mkuu wa nchi ya Kenya anaitwa J. Justice Maraga na jaji huyu anasimama jaji wote katika nchi ya Kenya, jaji huyu anafanya kazi nzuri sana.

Katika ofisi hili kuna wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi hapa na kila mfanyakazi akona tarakilishi yake kwenye meza na upande mwingine kuna kiti ambapo ule mtu anataka usaidizi kwenye ofisi hili, anasalia wakati panastailiwa na wafanyakazi hao.

Hili ni kampuni moja kubwa ,na katika kampuni hili na wafanyikazi na wale wanataka kuhudumiwa, na katika kampuni hili pia moja wafanyikazi wako na tarakilishi yake ,na kuna wale wafanyikazi wakubwa ambao wanatembea ilikuona kazi vile inaendelea.

Hili ni lile kampuni kubwa ya huduma na kuna watu ambao wameketi hapa au wanataka usaidizi na kuna mtu mmoja ambaye ameketi mbele yao anawatolea maelezo jinsi ya kusaidiwa.

Hapa ni kwenye mtaa na kuna mtu mmoja ambaye anauza vitu vyake, bidhaa vyake na kuna mama mmoja ambaye amesimama kando yake. Mama huyu amemzawadi na lile mwavuli wa kujikinga wakati kuna jua na wakati kuna mvua.

Vijana hawa wako kwenye mtaa na vijana hao wanatembea kwenye barabara wakisherehekea lile timu yao ya Kenya vijana hawa wamevaa lile shati ambavyo vimeandikwa nchi yetu ya Kenya na vijana hao wako na furaha sana wakiwa kwa barabarani.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya na jaji huyu anasimamia koti zote ambavyo viko Nchini Kenya, na jaji huyu huwa yeye ndio anaapisha wale viongozi ama wale wateuzi ambayo watu wamewachagua.

Watu hawa wanasherehekea ule mchezo ambao unaendelea hapa, na watu hawa wanaonekana kuwa na furaha sana, na pia watu hawa wamevaa ile bendera ya Kenya, na mchezo ambao unaendelea humo chini inawafurahisha kweli kweli.

Hili ni kampuni moja kubwa na katika kampuni hili kuna ule muongozo wa kampuni hii. Anafunza wale wafanyikazi wake ama anawaongelesha na kujua jinsi kazi inavyoendelea kwenye kampuni.

Hapa kuna wale wanabunge ambao wamesimama katika bunge na kunae anae waongoza ni (steven kalonzo msyoka )na wanazungumzia wale wabunge ambao wako pamoja na pia kuwazungumzia wale wakenya ambao wanatizama.

Kwenye kampuni hili, kuna wale wafanyikazi ambapo wapo hapa ndani, na, katika kampuni hili, kuna, ile meza iko na tarakilishi, na kuna kiti ambayo, ule mhudumu anataka kuhudumiwa anaketi hapo, na kampuni hili ni kubwa sana.

Huyu ni mbunge mmoja ambaye amechaguliwa katika serikali na mbunge huyu amepatiwa ile bibilia ili aweze kuapishwa na kuwa tayari ili kuweza kufanya kazi katika serikali hii.

Huyu ni mstaafu rais Uhuru kenyatta, na rais huyu, uonekana na hali hii, rais huyu alikuwa ameebuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka ambapo alikuwa rais na hapa kuna watu wengi sana, kuna jaji na rais huyu amebeba bibilia anaapishwa.

Kuna hema ambapo wametengeneza hapa na kuna watu watatu ambao wamevaa zile koti huku ile reflector na watu hao wanatoa mafundisho kuhusu bidhaa ambayo wameweka juu ya meza.

Hawa ni wanadada ambao wako kwenye uwanja, na wanadada hawa ni wachezaji na wamesimama kwenye uwanja hili kuchukua ile picha ya makumbusho, na wanadada hawa wengine wamepiga magoti wanajiandaa hili waweze kuanza mchezo yao.

Hili ni uwanja mkubwa sana na kwenye uwanja huu kuna mchezo ambao unaendelea na mchezo huu ni ule wa kandanda, kuna watu ambao wameketi kule kamdo kushuhudia kile kinachoendelea katika uwanja huu na wachezaji hao wamacheza kwa bidii sana.

Katika uwanja huu kuna wadada ambao wanacheza na kuna watu ambao wameketi kule kando ili kushuhudia mchezo ambao unaendela hapa. Mchezo huu ni ule wa mkono na kuna dada mmoja ambaye ameshika mpira na wengine wawili wanamzuia ili asirushe hiyo mpira.

Hapa ni kwenye uwanja, na katika uwanja huu kuna watu ambao wamekaa pahali wanatizamia ule mchezo ambao unaendelea na watu hao wamebeba vile vile bendera ya Kenya na watu hao wnasherehekea sana wameinua mikono yao juu kwa furaha.

Hili ni kampuni moja ambapo kuna watu ambao wanafanya kazi hapa, na pia kuna wale watu ambao wameketi wanasubiri kuhudumiwa. Na katika wale watu ambao wameketi, kila mmoja amebeba karatasi na anangojea kusaidiwa na wale wafanyikazi ambao wako hapa ndani.

Hili ni kampuni la Huduma Kenya na kuna wanadada wawili ambao wameketi kwenye meza na wanadada hao wanafinya lile tarakilishi katika meza yao na kuna mtu mmoja anataka usaidizi hapa na ameketi katika kiti nyekundu akiulizia ili aweze kusaidia.

Katika ofisi hili kuna wafanyikazi ambao wako humu ndani na kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anasaidiwa na mtu huyu amepigwa picha kwa akiwa ameshika kitambulisho . Mtu huyu ni kama alikuwa anakujia kitambulisho chake ama alikuwa anaunda ule kitambulisho wake.

Huyu ni rais daktari William Samoei Ruto amesimama kwenye uwanja huu na kando yake kuna mkeo ambaye amesimama anamshikia vile vitabu vyake na rais huyu amebeba bibilia. Rais huyu anaonekana ya kwamba anafanyiwa uapisho kwa ushindi wake.

Hii ni mchezo wa kikapu ambao unaendelea hapa kwenye uwanja huu na kuna wanadada ambao wanacheza. Kuna pia watu wameketi kule kando ambao wanatazama mchezo huu jinsi unavyoendelea.

Huyu ni mwanadada mmoja mwanasiasa ambaye anasimamia wamama kule kaunti ya Nairobi na mama huyu amesimama hapa kwenye hili picha na kwenye hili picha kuna maandishi ambavyo vimeandikwa ya kwamba mama huyu anasimamia amani katika nchi ya Kenya.

Kuna watu wengi sana katika eneo hili na eneo hili ni uwanja na watu hawa wanasherehekea ule mchezo ambao unaendelea hapa. Watu wengine wamesimama, wengine wameketi na watu hawa wako na furaha sana.

Mchezo huu inahusisha timu mbili. Kuna timu mbili ambazo zinacheza mchezo wa kandanda na kando hapa kuna watu wengi sana ambao wanatizama mchezo huu na watu hao ni wengi mno na mchezo huu unaendelea vizuri sana.

Katika ofisi hili kuna wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi hapa . Wako katika ile ofisi ya SHA na NSSF na kuna wale watu wanataka kuhudumiwa mahali hapa . Kuna ambao wameketi kwenye viti wanangoja usaidizi kutoka ofisi hizi.

Huu ni uwanja mkubwa sana ambapo mchezo huwa unachezwa, na katika uwanja huu kuna mchezo wa riadha ambao unaendelea watu wamejaa sana ili kuushudia ule ukimbizi ambalo linaendelea humo na kuna wakimbiaji wako kwenye foleni wanangoja kukimbia.

Hawa ni wanariadha na wanariadha hao wamesimama kwenye foleni na wanajitayarisha ili kuweza kuanza ule mbio wao katika kiwanja hii kuna watu ambao wameketi kule kando ambao wanashuhudia kile kinachoendelea katika uwanja huu.

Huyu ni Jaji, Martha Koome anaongea hapa na watu.

Wanadada hawa wako kwenye barabara na wanatembeza zile bidhaa ambavyo wako nayo na wamevaa zile mashati ambazo zinafanana. Wadada hao wako kwenye kampuni la maziwa na wameshona zile bidhaa wako nazo.

Katika uwanja huu kuna wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kandanda na kando yake kuna wale watu ambao wanatazama, wanaoshuhudia kile kinachoendelea katika uwanja huu.

Wanadada hawa wanacheza ule mchezo wa kikapu, na kuna timu mbili kwenye uwanja, kuna mwanadada mmoja ameshika mpira, na mwingine amejaribu kumzuia ili asiweze kuingiza mpira kwenye goli.

Hili ni kampuni moja kubwa sana la huduma na kampuni hili kuna wafanyikazi na pia kuna watu ambao wameketi apo wakibeba makaratasi na pia kuna watu ambao wanasimama wafanyikazi ambao wanaelekeza watu hawa waweze kusaidiwa mahali panafaa wasaidike.

Kuna wazee ambao wameketi kwenye viti na kwenye meza yao kuna vijikaratasi ambao wanajijaza na pia kuna watu ambao wanapanga laini na vijikaratasi ili kujaziwa vijikaratasi hivyo.

Hawa ni wanasiasa ambao wanavaa kofia nyekundu na wanasiasa hawa wako kwenye mkutano na katika mkutano huu, wanasikiliza kile ambao mwongozo wao anawaambia na kuna mwanadada mmoja ambaye anaongea akielekeza kidole huko mbele.

Hili ni kampuni moja la huduma na kuna wafanyikazi ambao wako humu ndani na pia kuna wale wakubwa ambao wamesimamia ofisi hii na wanatembea kuangalia jinsi kama kazi inavyoendelea.

Hapa ni benki na kwenye benki hili kuna wafanyikazi ambao wanafanya kazi hapa na wafanyikazi hao wanafanya kazi ya pesa na kuna watu wawili ambao wameingia katika eneo hili ili waweze kupata msaada wao.

Watu hawa wako kwenye stadium na katika uwanja huu watu hao wameketi hapo kando mahali watu wanaketi na mchezo ambao unaendelea huko chini na kuna mtu mmoja ambaye anaburudisha wale watu wameketi na amejifunga na bendera ya Kenya.

Hili ni mahakama kuu ya Kenya na hapa kuna majaji ambao wako humo ndani na kulingana na hali hii kuna kesi ambayo inaendelea na majaji hao kila mmoja amechukua lile kitabu lake ama faili lake.

Huyu ni rais, doctor William Samoei Ruto, na rais huyu ametoka kwenye mkutano mkubwa ule mlinzi wake ako nyuma yake na ako na ule chifu wa Kenya mkubwa wa pili anaitwa Martha Koome anatembea naye na watu ambao walikua kwenye mkutano wanakuja nyuma yao.

Katika ofisi hili ama kampuni hili kuna wafanyikazi ambao wameketi na kila mmoja akona tarakilishi lake na kuna wale wafanyikazi pia wakubwa ama wasimamizi wa hili kampuni wanatembea kila kona wakiangalia vile kazi inavyoenda

Hili ni kampuni kubwa sana, upo katika eneo la Nairobi, ya Huduma Center ambapo watu wanaenda kusaidiwa huko ndani kama unataka kitambulisho, ama unataka ile kadi ya kuzaliwa, unaenda katika Huduma Center ili upate hizo vitu.

Hili ni lile jengo la huduma Kenya. Kuna watu ambao wanatoka humo ndani na pia kuna lango. Hapa kuna askari amesimama nje anafanya ulinzi katika huduma.